Haya ni mandhari ya serikali, hapa ni stadiumu . Mashabiki kutoka sehemu mbalimbali za Kenya wamefika ili kushabikia timu zao. Wengine wameketi ilhali wengine wamesimama.

Haya ni mandhari ya serikali. Hapa ni stadium . Timu moja ya wachezaji waliovaa sare za rangi ya manjano na nyeusi pamoja na kocha wao aliyevaa t-shirt ya rangi ya waridi na suruali nyeusi wanaimba huku wakiwa wameshikana.

Haya ni mandhari ya serikali. Hapa ni katika kituo cha huduma. Wakenya kutoka vitongoji mbalimbali wamekusanyika tayari kuhudumiwa. Wamepanga foleni huku wakiwa wameshika karatasi mkononi.

Haya ni mandhari ya serikali, jaji watatu waliovaa gauni nyekundu, mmoja wa kike na wawili wa kiume, wanazungumza na rais wa nne wa Kenya, Uhuru Kenyatta, aliyevaa suti.

Haya ni mandhari ya serikali, hapa ni stadiamu. Mashabiki wameketi kwenye viti ilhali wachezaji waliovalia sare za rangi ya samawati wameshikana mikono. Wanaomba kabla ya mchezo wa kadanda kuanza.

Hii ni sekta ya serikali. Jaji mkuu Martha Koome, aliyevalia gauni ya raisi wa tano wa Kenya William Ruto aliyevaa suti wameshika kitabu cha rangi nyekundu.

Haya ni maandhari ya serikali, hapa ni katika chumba cha kuwahudumia wakenya wanaotafuta vyeti vya kuzaliwa au vya wafu. Watu wanne wameketi ilhali mmoja amesimama akiwazungumzia.

Haya ni mandhari ya serikali. Hii ni stadiumu . Naona timu za wanakandanda. Moja imevalia sare za rangi ya manjano na nyingine nyekundu. Pia kuna mashabiki walioketi tayari kushangilia timu zao.

Haya ni mandhari ya serikali. Hapa ni Huduma Kenya. Wahudumu hawa huwapa watu wanaohitaji huduma za pesa za uzeeni, bima ya afya na huduma za ufadhili wa uwezo.

Hii ni sekta ya serikali. Rais William Ruto na jaji Mkuu Martha Koome wanaonekana wakitoka nje ya ofisi za serikali. Wakiwa pamoja na walinzi wao.

Hii ni sekta ya serikali. Hapa ni huduma Kenya. Watu kutoka sehemu mbalimbali wamepanga foleni ili watolewe salama ya vidole vyao ndiposa waweze kupata vyeti vya tabia njema.

Haya ni mandhari ya serikali, watu watatu wamesimama mbele, wawili ni wa jinsia ya kike, na wamevaa gauni ilhali mmoja ni wa jinsia ya kiume, na amevaa suti nyeusi. Aliye katikati anakula kiapo.

Haya ni mandhari ya serikali. Kuna wahudumu wa vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa, pesa za elimu ya vyuo vikuu na wahudumu wa pesa za afya. Watu mbalimbali wanaonekana wakiwa wamepanga foleni tayari kuhudumiwa.

Hapa ni Huduma Kenya. Kuna watu wawili wamesimama. Wanangoja kuhudumiwa. Mmoja ni wa kiume na mwingine ni wa kike. Kila mmoja amevalia barakoa. Wamesimama mbalimbali. Wengine watatu wa jinsia ya kike, wameketi chini na tarakilishi zao tayari kuwahudumia.

Hapa ni stadiumu . Watu wengi wamekusanyika wanashangilia timu zao wanazozipenda. Timu hizo zinacheza mpira wa volliboli. Timu moja imebalia sare za rangi nyeupe na nyeusi na nyingine rangi ya kijani na samawati.

Hapa kuna uwanja wa kuchezea kandanda. Pia kuna wachezaji wawili, mmoja amevalia sare ya rangi ya samawati na mwingine na mwingine ya manjano. Wanaruka ili waufikie mpira uliopaa hewani. Pia kuna mashabiki ambao wanashangalia wachezaji hao.

Hii ni sekta ya serikali. Hapa ni stadiamu. Wanaume watatu ambao ni mashabiki wamesimama. Wawili wamevaa tishati za rangi ya nyekundu. Huku wakiwa wamejipaka rangi za bendera ya Kenya. Usoni ilihali mmoja aliyevaa t-shati nyeupe anapiga picha huku vinywa vyao vikiwa wazi.

Haya ni mandhari ya serikali hapa ni stediamu . Mashabiki kutoka sehemu mbalimbali za Kenya wamefurika furi furi tayari kushangilia timu zao. Uwanjani kuna timu mbili zilizovaa sare tofauti zinacheza mchezo wa kandanda.

Haya ni mandhari ya serikali. Hapa ni stadium . Washabiki wote wamesimama, wengine wameinua mikono ilhali wengine wameshika bendera ya Kenya. Wanashangilia timu ya Kenya.

Hapa ni stediumu .Wachezaji wawili wa kandanda wanacheza uwanjani. Mmoja amevaa sare ya samawati iliyoandikwa Betika ilhali huyo mwingine amevaa rangi ya manjano.

Haya ni mandhari ya serikali. Hapa ni ikulu ya Kenya. Watu watatu wamesimama mbele. Mmoja amevalia gauni ambaye ni jaji, mwingine amevaa nguo nyeupe, ambaye ni mke wa rais na rais wa nne wa Kenya, Uhuru Kenyatta, akikula kiapo.

Hii ni idara ya serikali. Hapa ni Huduma Kenya. Wahudumu wawili wameketi chini pamoja na tarakilishi zao. Wanangoja kuhudumia watu wanaotafuta vyeti vya kuzaliwa au vya wafu.

Haya ni mandhari ya serikali. Hapa ni stadiamu . Wachezaji saba waliovaa sare za rangi ya samawati, zenye maandishi BANDARI FC wananong'onezana huku wakiwa wamesimama.

Hapa ni stadiamu watu saidi ya mia tatu wameinua mikono yao juu wamevalia jezi za aina mbalimbali kama vile rangi ya samawati, nyekundu, nyeupe na nyeusi wanaonekana kanakwamba wanashangilia wachezaji wa timu wanazozipenda.

Haya ni mandhari ya serikali. Kuna vitambulisho vya watu kutoka sehemu mbalimbali ya Kenya. Hawa ni wenye bado hawana vitambulisho. Vitambulisho hivi ni vya jinsia ya kike na ya kiume.

Haya ni mandhari ya serikali. Hapa ni katika ikulu ya kenya. Rais William Ruto pamoja na mke wake Rachael Ruto wamesimama mbele ya ikulu ambapo rais ameshika biblia tayari kula kiapo.

Hapa ni ofisi ya umma. Watu waliovaa mavazi meusi na meupe na skafu nyekundu wameketi chini. Wanamsikiza mwanaume aliyesimama mbele yao.

Watu zaidi ya 2000 wamekusanyika. Wanaume kwa wanawake. Wamekusanyika kumuona Rais wa Jumuiya ya Kenya, Daktari William Ruto.

Hii ni sekta ya serikali, wafanyikazi watatu wa idara ya mahakama wamesimama mbele, kila mmoja ameshika cheti chake. Wafanyikazi hawa ni rais Wiliam Ruto, Martha Koome ambaye ni hakimu mkuu na Moses Wetangula ambaye ni mzungumzaji wa mbunge.

Hapa ni Huduma Kenya. Watu watatu wameketi chini, wawili ni wa jinsia ya kike na mmoja ni wa kiume. Huyo wa kiume ndiye anayehudumiwa kutumia tarakilishi nyeusi iliyo mbele yake.

Hapa ni ofisi ya serikali. Kuna wanaume watano humo ndani. Mmoja wao ambaye amevaa shati nyeupe na ako na tarakilishi nyeusi, ndiye anayetoa huduma kwa wengine.

Haya ni mandhari ya serikali. Hii ni stadium . Naona wanadada waliovaa sare za rangi ya samawati na soksi nyeusi wamekusanyika pamoja na kocha wao kuzungumza.

Hapa ni huduma Kenya. Kuna watu wawili wamesimama wanangoja kuhudumiwa. Mmoja ni wa kike na mwingine ni wa kiume. Kila mmoja amevalia barakoa. Wamesimama mbalimbali. Wengine watatu wa jinsia ya kike wameketi chini na tarakilishi zao tayari kuwahudumia.

Hii ni sekta ya serikali. Jaji mkuu Martha Koome aliyevalia gauni ya rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe ameiunua biiblia juu ili ya kula kiapo.